Kuna ubao mweupe ukutani. Bao huu umeandikwa maandishi tofauti tofauti. Umeandikwa tarehe ambayo ni Ijumaa Februari mwaka wa twenty twenty five na pia umeandikwa swali ambao unahusisha herufi ndogo. Hapo kando pia kumewekwa rula ambayo ni wa rangi ya manjano.

Vitabu vingi vimeekelewa juu ya meza, vingine vimepangwa vizuri vingine havijapangwa vizuri. Vitabu hivi ni vya rangi ya samawati, na vimeandikwa Longhorn Computer Science, na vitabu hivi ni vya wanafunzi wa darasa la saba. Huko nyuma pia, kuna faili ambao umeekelewa juu ya meza pia na faili hii ni ya rangi ya manjano. Kuna pia makibu na makaratasi.

Mwanamume mmoja amesimama mbele ya microphone , mwanamume huyu amevalia suti ambayo ni ya rangi ya samawati na ameshikilia karatasi mkononi, anaongea mbele ya mkutano ya kuongelelea kuhusu masomo ama elimu ya watu ambao wako na ulemavu, mtu huyu amesimama mbele ya banner ambao umeandikwa Kenya institute of special education, kwa lugha ya kimombo.

Ukutani ambao umepakwa rangi nyeupe, kumeekwa ratiba, ratiba hii, imeandikwa kwa kalamu ya rangi nyeusi. Ratiba hii, ni ya shule ya Thika Road Christian Junior School, inaonyesha kwa makini, masaa kamili ambapo wanafunzi wanafaa kuwa darasani, na pia wanapo ruhusiwa kutoka nje, kwenda kucheza na pia kupata chakula cha jioni, na pia wakati wa kufanya kazi.

Mlango umefunguliwa na mlango huu umeekewa posta ambao umeandikwa Teacher Agnes Welcome kwa lugha ya kimombo ambayo ni kumkaribisha mwalimu Agnes. Mlango huu pia umeandikwa hapo juu, darasa la kwanza Grade 1 C . Mlango huu umepakwa rangi nyekundu na pia una mistari kutoka juu kwenda chini.

Kwenye ukuta ambao umepakwa rangi nyekundu na una mistari, kumewekwa posta. Posta hii ni ya rangi nyeupe na una maandishi sana sana kwa rangi nyeusi. Pia kuna neno ambao umeandikwa welcome kwa lugha ya kimombo na una rangi tofauti tofauti kama samawati, manjano, machungwa, nyekundu na zote zina maandishi mengine mengi kando yao.

Kwenye nguzo kumetiliwa poster , poster hii ni ya rangi ya nyeusi na ina maandishi ambayo imeandikwa High School Office kwa lugha ya kimombo, ambayo inamaanisha ofisi ya shule ya sekondari, pia kwenye poster hii kuna arrow ambayo inaonyesha pahali ofisi hii iko, nyuma kuna mimea na pia kuna nyasi nyingi.

Karatasi ina maswali ya mitihani. Una namba ya tatu na namba ya nne. Namba ya tatu umechorwa, na namba ya nne pia imechorwa mnyama kando yake. Chini kuna maboksi, ambayo ziko pia na nambari na yamemakiwa na kalamu ya kalaredi .

Mwanaume mmoja ambaye ndiye direkta wa Kenya Institute Of Special Education kwa ufupi KISE ameshikilia kipaza sauti anaongea. Amevalia suti ya colour buluu ambao umewekewa ua ya colour white . Nyuma yake kuna banner kubwa ambao umepakwa rangi ya colour green, yellow na white na pia una maandishi.

Mlango umefunguliwa. Mlango wenyewe ni wa rangi ya brown , na pia ni wa mbao. Uko na pattern za rectangles , ambazo zimechorelewa vizuri. Hapo juu, uko na alama ambao umeandikwa form 1R, na pia kuna kitu ya kufungua mlango, yenye ni colour grey .

Compound iko safi. Nyasi imesafishwa imekatwa vizuri. Kuna pathway ambayo ina lead kwa post mrefu ya color white . Hapo nyuma kuna jumba kubwa iko na floors mbili. Mlango ya chini ni ya color brown . Iko na kitu ya kufungua na kando yake kuna madirisha mbili ambazo zimepeintiwa color green . Hapo nje kuna bin ya color red na floor hapo inakaa ni tiles . Huko juu kuna ceiling ya color white na iko na stains za black .

Kitabu cha kusoma, kimetiliwa pahali juu. Kitabu chenyewe kina rangi tofauti. Na pia una michoro tofauti ya watu ambayo inaonekana. Chenyewe kimeandikwa Health, Safety, and Manners kwa lugha ya Kimombo na kwa Kiswahili, ni Afya, Usalama, na adabu. Kitabu hiki ni cha wanafunzi wa darasa la pili.